Shamba ndogo la samaki na mimea limeundwa. Likiwa na chombo kikubwa cha chini chenye maji ya manjano na samaki wawili weusi. Juu yake, kuna chombo kingine kikubwa kilichojaa udongo na mimea midogo kadhaa.

Mmea wa mboga labda spinachi, unakua vizuri ndani ya kikombe kilichowekwa kwenye mfumo wa kilimo cha maji. Mizizi ya mimea inaonekana wazi ikishuka chini kutoka kwenye kikombe.

Shamba ndogo la mimea linanaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye sufuria ndogo za mraba zilizowekwa kwenye mabomba mawili ya kijivu. Mabomba haya yamepangwa sambamba kwenye fremu ya mbao, yakiashiria mfumo wa kilimo cha kisasa au bustani ndogo.

Bustani ya mboga za majani imeundwa kwa mfumo wa hydroponics , ikiwa na mimea miwili mikubwa ya lettuce iliyopandwa kwenye chombo cheusi juu ya ndoo nyeupe. Mabomba meusi yanayounganisha chombo na ndoo yanaashiria mfumo wa kuzungusha mali na virutubisho.

Bustani ndogo ya wima imepandwa mimea mbali mbali, hasaa mboga za majani kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ngazi. Kila bomba lina matundu ambapo mimea imepandwa, ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic au aeroponic .

Bustani ya hydroponic imejaa mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani na mimea za viungo iliyo kwenye mabomba nyeupe. Mabomba haya yamepangwa kwenye fremu ya mbao yakiashiria mfumo wa kilimo usiotumia udongo.

Shamba la hydroponic linaonekana likiwa na mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea umetoka kwenye tundu maalum kwenye bomba ukiwa umefunikwa na kiasi kidogo cha udongo mweusi.

Kuna bustani wima iliyojengwa kwa kutumia mabomba ya PVC yaliyo pangwa kwa usawa. Mimea mbali mbali ya kijani ikiwemo lettuce , na mimea mingine, imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo.

Mazao mabichi ya kijani yamepandwa kwenye mabomba meupe yakionyesha mfumo wa hydroponics unaotumia maji. Mifumo mingine ya maji na mimea midogo imeonekana kando ikionyesha mbinu ya kilimo ya kisasa.

Safu yenye mimea mingi imepandwa kwenye mabomba meupe na vyombo vingine. Baadhi ya mimea inaonekana ikiwa bado midogo huku mingine ikiwa imekua vizuri. Paa la chafu limetengenezwa kwa tarubai nyeupe likiruhusu mwanga kupita.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics unajitokeza ukiwa na mabomba meupe na bluu yaliyosimama wima. Kila bomba lina matundu madogo madogo yenye vifuniko vya bluu au nyeusi yaliyopangwa kwa usawa.

Mfumo wa kisasa wa hydroponics kwenye mimea mingi ya lettuce iliyopandwa kwenye vyombo vya samawati. Mfumo huu unaonekana kuwa nje na kuna mimea mingine ya kijani kibichi imetawanyika kwa karibu.

Shamba la hydroponic lililofunikwa ndani ya chafu kubwa, mimea midogo ya lettuce imepandwa kwenye mfululizo wa shamba meupe yenye matundu, yakiashiria mfumo wa kilimo cha kisasa. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakisimamia mimea, baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Kuna bustani ya hydroponic unaotumia mabati yaliopindwa kwa ajili ya kupanda mimea. Aina mbalimbali za lettuce zimepandwa kwenye matundu, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, na kuonekana zikistawi vizuri.

Katika bustani hii, kuna safu ndefu za mimea ya lettuce iliyopandwa kwa utaratibu kwenye mabomba meupe. Majani ya lettuce yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya yakionyesha ukuaji mzuri. Mabomba ya bluu yameunganishwa chini ya mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Katika bustani hii ndogo, mimea miwili ya mboga yenye majani mabichi imepandwa kwenye chombo maalum. Chombo hicho kimewekwa juu ya fremu ya mbao na chini yake kuna ndoo nyeupe iliyounganishwa na bomba.

Maelfu ya kuku weupe wamekusanyika katika eneo kubwa la ndani liloundwa kwa ajili ya ufungaji wa kuku. Kuna mifumo ya chakula na maji iliopangwa kwa safu ikionyesha ufungaji wa kuku hao.

Kuku wengi wachanga wakiwa na manyoya meupe wametabakaa kwenye sakafu iliyofunikwa na Chipsi za mbao, wao wanatembea huku na huku wakitafuta chakula au wakichunguza mazingira yao.

Wanawake wawili wanachuna majani ya chai kwenye shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Mwanamke moja amejifunga kikapu mgongoni akikusanya majani ya chai. Nyuma yao kuna miti mingi mirefu ikionyesha mazingira ya shamba kubwa la chai.

Wafanyakazi kadhaa wamejipanga kwenye mstari mrefu wa kusafirisha bidhaa, wakishughulikia pilipili hoho za kijani kibichi. Kila mfanyakazi amevaa glovu na apron nyeupe, akichagua na kupanga pilipili hoho hizo kwa uangalifu.

Kikundi cha wafanyakazi, wengi wao wakiwa wanawake. Wamevaa sare za kijani na aproni nyeupe wakishughulikia maua. Wamesimama kwenye meza ndefu wakipanga, kufunga na kuandaa maua ya aina mbalimbali.

Mtu mmoja amesimama katikati ya njia nyembamba iliyojaa mimea mirefu ndani ya chafu. Mimea hio imepandwa kwenye mistari mirefu pande zote mbili za njia na inashikiliwa na kamba au nyaya nyeupe zilizounganishwa kwenye muundo wa chafu.

Shamba la kijani lililofunikwa na neti nyeupe juu ikiwa na mimea midogo iliyopandwa kwenye safu. Mimea hii inaonekana ikiwa bado midogo na kuna mistari ya umwagiliaji inayonyooka.

Shamba kubwa la mahindi linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa mabomba ,bomba kubwa jeupe limelala kando ya safu za mahindi likitoa maji kwa shinikizo na kuyasambaza kwenye udongo, maji yanaonekana kinyunyizwa kuelekea mizizi ya mahindi ya kiashiria mfumo bora wa umwagiliaji.

Mashamba yaliyolimwa vizuri yana safu ndefu za mimea michanga zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mimea yaki onyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, ukiashiria kwamba mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba la mimea michanga linaonekana likiwa na safu ndefu za mazao yaliyopandwa kwa mpangilio. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa wazi na mabomba meusi yakiwa yamepita karibu na kila mmea.

Shamba lililolimwa vizuri lina safu ndefu za mimea michanga. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeunganishwa, ukihakikisha mimea imepata maji ya kutosha. Udongo unaonekana kua tayari kwa kilimo, ukiwa na mistari liyonyooka.

Shamba ndogo la mboga linaonekana, likiwa na mimea michanga ya kijani iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa kati ya safu za mimea, ikihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye udongo ulio tayarishwa kwa kilimo. Mabomba mawili meusi marefu yanaonekana yakinyooka sambamba yakiwa na viunganishi vya bluu na kijani kibichi.

Shamba la mimea linaonekana likiwa na safu ndefu za mimea michanga iliyopangwa kwenye udongo wenye matuta, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi na yenye matone madogo umewekwa kando ya kila safu.

Maji yanarushwa kutoka kwenye mfumo wa umwagiliaji yakinyunyiza eneo la udongo mweusi. Mfumo huu unaonekana ukiwa na bomba refu linalorusha maji kwa mtindo wa mvua ukiashiria umwagiliaji wa shamba.

Shamba kubwa limepandwa mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mistari mirefu ikiashiria kilimo cha kisasa. Kila mstari wa mmea una mfumo wa umwagiliaji kwa matone inayoonekana kama bomba nyeusi zilizonyooshwa kando ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa ardhini, ukitoa maji kwa uangalifu kwa mimea. Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye bomba jeusi, likiashiria mchakato wa umwagiliaji unaoendelea.

Shamba dogo la mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu ,mimea hii inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa matone unaopita kwenye mistari ni nyeusi chini ya mimea udongo unaonekana kuwa uhuru na una unyevunyevu, ukiashiria mazingira mazuri ya ukuaji.

Shamba kubwa lenye mistari mingi ya mimea linamwagiliwa maji. Maji yanatiririka kwenye mifereji midogo kati ya safu za mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Mimea yenyewe inaonekana ikiwa na afya na imechanua vizuri.

Katika shamba, kuna mimea ya mahindi iliyopandwa kwa safu ndefu. Pembeni mwa mimea hiyo, mfereji wa maji umetengenezwa ukibeba maji safi ya samawati. Mabomba mafupi yamewekwa kutoka kwenye mfereji hadi kwenye mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji.